Picha hii inaonyesha aina ya ukulima unaoitwa hydroponic farming . Aina hii ya ukulima hutumia maji kukuza mimea. Maji haya hupitia mabomba ya maji .

Huu ni ukulima wa haidroponiki, hutumia maji na mabomba ya maji kukuza mimea. Hapa tunaona mboga za aina tofauti, tofauti, zikimea vizuri na kwa njia ya usafi.

Hili ni chafu. Ndani ya chafu hii kuna ukulima wa aina ya haidroponiki ambao unasaidia kutunza rasilimali ya maji. Hapa kuna mboga iliyopandwa.

Shamba hili ni la kisasa na lina lettuce au saladi iliyopandwa kwenye mabomba iliyo na maji na ardhi kidogo. Mboga hii inatumika kwa chakula isiyopikwa. Huchanganywa na mboga zingine kama vile nyanya na karoti.

Huu ni ukulima wa haidroponiki na tunaona kumepandwa mboga za aina spesheli inayotumia maji na mabomba ya maji kukua. Mfumo huu wa ukulima husaidia kulima kwa njia ya usafi ambapo watu hawana ardhi nyingi ya ukulima.

Mandhari haya ni ya kiwandani na kiwanda hiki ni cha kukatia na kupangia maua. Wafanyikazi ni wengi na wengi wao wanaonekana kuwa wanawake.

Shamba hili kubwa, lina upana mkubwa wa ardhi na lina sukuma zimepandwa kwenye mistari. Kando ya sukuma hizi, kuna mitaro, na eneo hili linaonekana kuwa na mvua nzuri kwani ardhi limejaa maji.

Chumba hili kubwa ni chafu, inayotumika kupanda mboga za kila aina. Chumba hili limejengwa kwa kutumia chuma na plastiki. Tunamuona mfanyakazi mmoja akiendelea na kazi yake.

Kwenye picha hii, ndani ya shamba lenye upana mkubwa wa ardhi, kuna tracter moja ya rangi ya nyekundu, na hili shamba linaonekana kua ni la kahawia, kwenye ardhi kuna mchanga na nyasi iliyokauka.

Shamba hili la mahindi limepanuka kwa eneo pana la ardhi kuonyesha ukulima wa viwanda. Mahindi hii ni ya rangi ya kijani kibichi na linaonekana bado fupi, halijazaa matunda au mahindi yake.

Haya ni mandhari ya shambani ambapo kabeji zimepangwa kwa laini au mistari. Kabeji hizi ziko tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Haya ni mandhari ya kiwandani. Katika kiwanda hiki tunaona hoho zikipangwa kulingana na daraja. Daraja hizi zinaangalia ukubwa au udogo wao. Wafanyikazi wamepanga mstari pale wakiwa wamevaa nguo za kirasmi ili kujikinga.

Huu ni mfano wa kilimo cha viwanda. Na nyumba hii kubwa ni ya kuhifadhi kuku ili wakue. Nyumba hii ina dhibitisho ya hali ya anga na kuku hao wanalishwa kupitia mabomba ya maji na chakula.

Huu ni ukulima. Ukulima huu unatumia mabomba ya maji kunyunyizia mimea maji. Mfumo huu wa ukulima usaidia kuifadhi rasilimali ya maji haswa pahali ambapo maji ni kidogo.

Huu ni ukulima wa ustadi. Mfumo huu wa kunyunyizia mimea maji usaidia kuhifadhi rasilimali ya maji. Mboga izi zimechimbiwa mitaro ambapo zimepandwa na mabomba ya maji yamejipanga kwa mistari karibu na mitaro hii.

Shamba hili ni la kuvutia, limejaa mboga zenye majani ya rangi ya kijani kibichi. Huenda mboga hizi zina afya nzuri kutokana na unyunyiziaji wa maji kwa kutumia vinyinyizio.

Shamba hili lina mimea iliyopandwa tu bado ni mbegu na hayajachipuka kutoka kwenye ardhi. Vinyunyizi vimetumika kuongeza maji na rutuba kwenye ardhi hii.

Shamba hili linatumia mabango ya kunyunyizia maji kwenye mimea ili kuhifadhi maji katika mazingira haya. Mimea hii inaonekana kuwa bado changa na yamechipuka tu kutoka kwenye ardhi.

Huu ni ukulima, unaotumia mabomba ya maji, kunyunyizia mimea, ili kuhifadhi rasilimali ya maji. Mabomba haya, yamepangwa, kwa mistari, karibu na mimea, huku, yakitoa, matone ya maji polepole.

Huu ni mfano wa unyunyiziaji wa mimea maji ili kuhifadhi rasilimali ya maji mimea hii inaonekana kutumia maji mengi kama vile mchele.

Ardhi yenye mpana mkubwa ni la shamba na ukulima huu unatumia vinyunyizio ili kuweka maji ndani ya ardhi na kunyunyizia mimea.

Mandhari haya ni ya shambani. Eneo hili linaonekana kuwa na jua kali au hali ya ukame. Ardhi imekauka na kwa hiyo kuna bomba kubwa la maji linalotumika kunyunyuzia mahindi haya maji ili yasinyauke.

Haya ni mandhari ya shambani na kuna mimea changa iliyopandwa kwenye mstari na mabomba ya maji yamepita kwenye mistari hii. Kule mbele tunaona watu watatu waliokuja kwenye shamba hili.

Mandhari hii ni ya shambani. Tunaona jua limewaka katika eneo hili na mabomba ya maji yanasaidia kunyunyizia mimea maji ili kuhifadhi rasilimali ya maji.

Haya ni mandhari ya shambani, na kwenye kisanduku hiki, tunaona pampu ya maji na mita ya maji inayotumika kupima maji ambayo inapitia kwa mabomba shambani. Haya ni muhimu kwa uhifandhi wa maji.

Shamba hili ni pana na linaonekana kua na mimea iliyopangwa kwa mistari na mabango ya maji yanayopita kwa mistari hii. Mimea hii changa hutumia umwagiliaji wa matone ili kuhifadhi rasilimali ya maji ambayo iko hapa.

Hili ni eneo la shambani . Tayari shamba limelimwa. Kuna mitaro na vilima vya kupandia mimea. Katika kila mistari kuna bomba la maji la kusaidia kunyunyizia mimea bila uharibifu wa rasilmali ya maji.

Hili ni shamba dogo lenye ardhi lililokauka, ila kuna mabomba ya maji kwenye mistari inayonyunyizia mimea midogo iliyo ardhini.

Hapa ni shambani na tunaona aina ya ukulima unaotumia umwagiliaji wa matone ili kuhifadhi rasilimali ya maji katika eneo hili. Tunaona mimea bado ni changa na yanaendelea vizuri kwani ni ya rangi ya kijani kibichi.